Mashabiki watatu wa timu ya rugby ya Kenya wanashangilia kwenye uwanja wa michezo. Wawili ni wazungu na mmoja ni mkenya. Mkenya amevaa shati nyeupe, kofia ya majani na miwani. Ameshikilia simu wanapika Selfie . Wazungu wamevaa shati nyekundu na wamepaka rangi za bendera ya Kenya kwenye nyuso zao.